Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, amefunikwa na blanketi jekundu lenye miraba. Miguu yake yote miwili inaonekana kuwa na majereha makubwa yaliyofungwa kwa bandeji nyeupe na kuimarishwa na vifaa vya chuma, kuashiria matibabu ya mifupa. Mazingira yanaonekana kuwa ya wodi ya hospitali.

Waathiriwa wawili, labda madaktari au wauguzi, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga yenye rangi nyeupe wanajishughulisha na mgonjwa aliye lala kitandani hospitalini. Mgonjwa anaonekana kuwa mgonjwa sana na ana vifaa vya matibabu vilivyounganishwa naye.

Kuna kundi la watu wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, wakisubiri katika kile kinachoonekana kuwa kituo cha afya au hospitali. Wengi wao wamevaa barakoa wakizingatia kanuni za afya. Mbali kidogo, wafanyakazi wa afya wanaonekana wakishughulikia wagonjwa wengine huku wengine wakiwa wamesimama wakiangalia.

Mtaalamu wa afya amevaa vazi kamili la kujikinga ndani ya kitengo cha wagonjwa mahututi hospitalini. Anaonekana akishughulikia chupa ya maji ya sindano au dawa kwa mgonjwa aliyelala kitandani. Kuna vitanda vyengine vya hospitali na vifaa vya kimatabibu ndani ya chumba hicho vikiashiria mazingira ya matibabu makali.

Hapa, tunaona kliniki ya kusafiri ya beyond zero inayojitokeza kama gari kubwa lenye nembo ya msalaba wa bluu ikitoa huduma za afya mashinani. Watu kadhaa wako nje ya kliniki baadhi yao wakisubiri huduma huku wengine wakiwa wamesimama karibu.

Tumo ndani ya chumba cha hospitali ambapo kundi la watu wamekusanyika kumtembelea mama na mtoto mchanga. Mwanamke mmoja mzee mwenye nywele za kijivu ameketi na anamshika mtoto mchanga aliyefungwa kwa blanketi nyeupe akitabasamu kwa furaha. Karibu naye, mama wa mtoto ameketi kitandani akitabasamu pia. Wanaume wawili wamevalia suti, mmoja wao akionekana kuwa na kicheko.

Tunaona wanawake watatu wakiwa wamekaa nje. Mwanamke mmoja amevaa barakoa na anashika chupi, huku wasichana wengine wawili wakionyesha chupi na pakiti za usafi wa kike. Wote wanaonekana kutabasamu na wako katika mazingira ya kijijini.

Tunawaona wanawake watatu wamesimama mbele ya hema kubwa. Kwenye hema, kuna bango lenye maandishi. Bango linaeleza kuhusu mradi wa huduma za afya ikiwemo HIV na afya ya akili. Na athari za COVID-19 . Wanawake wote watatu wanaonekana kutabasamu. Mazingira yanaonyesha shughli ya nje; labda kliniki ya rununu ama kampeni ya afya.

Hii ni chumba cha matibabu ya meno chenye kiti maalumu cha meno chenye rangi ya bluu nyepesi kikiwa katikati. Kiti hicho kina vifaa vingi vinavyohitajika kwa matibabu ya meno vikiwemo taa na zana zingine. Ukuta wa nyuma una rangi ya bluu nyepesi na kuna dirisha lenye mapazia ya bluu.

Huyu ni mtu akitumia kijiti au mswaki wa asili, kusafisha meno yake. Mwanaume huyu ana tabasamu pana, likifichua meno yake meupe, isipokua jino moja lililokosekana kwenye sehemu ya chini ya mbele. Mkono wake umeshika kijiti hicho, ambacho kinaonekana kimetokana na mmea na anakiweka mdomoni mwake. Uso wake unaonyesha furaha au kuridhika.

Tunaona mdomo na sehemu ya pua ya mwanamume mweusi. Ana tabasamu pana, likifichua meno meupe na safi kabisa. Ana ndevu fupi, zilizonyolewa vizuri chini ya mdomo na karibu na kidevu. Rangi ya ngozi yake ni nyeusi, na muonekano wa jumla unaashiria afya njema ya kinywa na uso.

Hii ni mdomo na meno ya mtu. Imegawanywa katikati ikionyesha tofauti kati ya meno yenye rangi ya njano upande mmoja, na meno meupe yaliyosafishwa upande mwingine. Inaweza kuwa inawakilisha kabla na baada ya matibabu ya kung'arisha meno.

Mkononi uliovalia glovu ya bluu unashika vifaa vitatu vya daktari wa meno, kibano, kifaa cha kuchunguza meno chenye ncha kali na kioo kidogo cha meno. Mandhari nyuma ni nyeupe tu ukionyesha vifaa hivyo kwa uwazi.

Hii ni eneo ya maafa baada ya moto, na mwanamume akiwa ameketi katikati ya kifusi na majivu. Akionekana mwenye huzuni, na kukata tamaa. Nyumba zilizotengenezwa kwa mabati na mbao, zimeharibika kabisa, zikiwa zimeungua na kubomoka. Katika mandhari ya nyuma, kuna kundi la watu wamesimama kwenye sehemu iliyoinuka. Wakishuhudia uharibifu na moshi unanyanyuka kutoka eneo la tukio.

Tunawaona wanaume watano wakiwa mbele ya lori lililofunguka ambalo lina bango lenye maandishi Kenya Emergency Drought Response 2021 na nembo za mashirika mbalimbali ikiwemo WF-AID. Wanaume watatu walio mbele wamesimama karibu na mifuko mikubwa iliyowekwa juu ya vitu vyeupe ambavyo vinaonekana kuwa vifurushi vya misaada.

Watu wawili wanafanya kazi ya kutoa msaada au usambazaji wa bidhaa. Mwanamke amebeba mfuko mkubwa unaonekana kuwa wa nafaka au chakula, juu ya kichwa chake. Mwanaume aliyevaa shati la buluu na barakoa anamsaidia kushikilia mfuko huo juu.

Tunashuhudia tukio la uokoji ambapo mwanaume aliyevalia jaketi jekundu la msalaba mwekundu anasaidia mwanamke na mtu mwingine kupitia eneo lenye maji mengi. Mwanaume huyo wa msalaba mwekundu amevaa buti refu akionyesha utayari wa kukabiliana na mafuriko au maji yaliyotuama.

Kuna mfanyikazi wa uokoaji, labda mzima moto, akiwa amevaa sare ya njano na nyeusi. Amesimama ndani ya maji ya mafuriko karibu na tuktuk , yenye bendera ya Kenya nyuma yake. Watu wengine wanaonekana wakipitia maji kwenye barabara iliyojaa mafuriko , na kuna magari mengine nyuma. Inaonyesha hali ya mafuriko.

Kuna watu walioathiriwa na mafuriko wakiwa wamesimama au wamekaa kwenye maji machafu yaliyotuama barabarani au kwenye makazi yao. Maji yaliyotuama yana rangi ya kahawia kuashiria ni tope. Baadhi ya watu wamesimama juu ya ukuta au kwenye balkoni wakitazama chini.

Mwanamume ambaye huenda ni daktari au mhudumu wa afya, anaonekana akiosha mikono yake kwa uangalifu mkubwa. Amevalia mavazi ya upasuaji, kofia ya upasuaji na barakoa, akionyesha kuwa yuko katika mazingira ya hospitali au chumba cha upasuaji.

Mtu anayeonekana kuwa mwanaume amevaa kofia ya majani akivuna nyanya kutoka kwenye mimea iliyosimikwa. Anaonekana akikusanya nyanya zilizoiva kwenye sanduku la mbao lililowekwa chini. Shamba hilo limejaa mimea ya nyanya iliyoungwa mikono na vigingi na baadhi ya nyanya zikiwa bado zimetundikwa kwenye mmea.

Kuna soko au duka la mboga lenye aina nyingi za matunda na mboga mboga zilizopangwa kwa wingi. Zikiwemo kabichi, vitunguu, viazi ,karoti, pilipili hoho, nyanya, biringanya na maharagwe ya kijani. Bidhaa zimepangwa kwenye marundo na kwenye vikapu au masanduku zikionyesha rangi mbalimbali angavu.

Kifaa hiki ni mashine ya kisasa ya eksirei ya meno pengine aina ya paronamic x-ray inayotumika kuchukua picha kamili za kinywa na taya. Ina rangi nyeupe na umbo la "C" kubwa na ina skrini ndogo ya kudhibiti na mpini wa kushikilia.

Hivi ni vifaa vya upasuaji vinavyoitwa skalpeli, na vimetengenezwa na kampuni ya Wilmed. Vimetumika mara moja tu, kisha hutupwa, na viko safi kabisa. Kwenye boxi hii, kuna skalpeli kumi.

Kuna maabara ya kimatibabu au utafiti. Kwenye meza, kuna darubini ya kisasa yenye chapaa ikiwa tayari kutumika kwa uchunguzi wa sampuli. Karibu na darubini, kuna vifaa vingine vya maabara ikiwemo mashine kubwa ya rangi ya kijani kibichi yenye maandishi coslab na mirija ya kupimia sampuli.

Tunamuona mtaalamu wa afya akipa mtoto mchanga dawa au chanjo kwa kutumia sindano ya mdomo. Mwanamke, labda mama wa mtoto, amevaa barakoa na amembeba mtoto huyo mchanga ambaye amevaa kofia ya rangi ya waridi.

Tunaona mikono ya mtu mzima labda muuguzi au mzazi ikimshughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye blanketi la waridi lenye michoro ya kupendeza. Mikono hiyo inaonekana ikiweka au kutoa kitu kwenye kidole cha mtoto, jambo linaloweza kuwa sehemu ya matibabu au utunzaji wa kawaida.

Mwanamke anaonekana akimshika mtoto mchanga aliyelala kitandani huku akiwa amevalia glovu nyeupe za matibabu. Mtoto amefunikwa na blanketi la rangi ya machungwa na anaonekana kuwa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa naye ikiwemo neli ya kulisha puani. Mazingira yanaashiria kuwa hapa ni hospitalini au kituo cha matibabu.

Kuna kikundi cha wanawake na watoto wakiwa wamekusanyika nje kwenye eneo la nyasi karibu na majengo. Mwanamke mmoja amesimama akimwangalia mwanamke mwingine aliyekaa chini akiwa amebeba mtoto mchanga. Watoto wengine wanaonekana wakicheza au kuketi karibu.

Kuna mtaalamu wa afya aliyevaa sare nyeupe akimwangalia mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini. Mgonjwa amevaa kofia nyekundu na barakoa ya buluu usoni. Mwuguzi anaweka mikono yake kwa upole juu ya mgonjwa labda akimfariji au akimchunguza.

Shamba la raga linaonekana. Mchezaji mmoja ambaye anaonekana kuwa na maumivu akiwa amepiga goti chini. Mwanaume aliyevaa koti la rangi ya kijani kibichi lenye neno medic amepiga goti karibu naye akionekana kumsaidia mchezaji huyo. Wachezaji wengine na wafanyikazi wa timu wanaonekana nyuma wakionyesha kuwa hili ni tukio la mchezo wa raga.

Huu ni mmea wa nyanya uliojaa nyanya zisizo iva zikiwa bado zina rangi ya kijani. Mmea umefungwa kwenye vigingi vya mbao ili kutoa msaada na una majani mengi ya kijani kibichi. Nyanya zimetawanyika kwenye matawi zikionyesha kuwa zitakuwa tayari kuvunwa hivi karibuni.

Tunaona mgomba wa ndizi wenye matunda mabichi. Matunda ya ndizi bado hayajaiva, na yameunganishwa kwenye mkungu mkubwa unaoning'inia kutoka kwenye mti .Chini ya mkungu, kuna ua la mgomba, lenye rangi ya zambarau. Majani mengine ya mgomba yamekauka, na kuwa ya rangi ya kahawia na manjano, huku mengine yakiwa bado mabichi na ya kijana kibichi.

Huu ni mmea wenye majani makubwa, mapana na ya kijani kibichi. Majani yanaonekana kuwa na umbile la mviringo na yana mishipa inayo onekana wazi. Kuna mwanga wa jua unaonapenya na kutoka upande wa juu kulia ukipita sehemu ya majani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha udongo na labda mimea mingine iliyo fichwa ikionyesha mazingira ya asili.